Kwenye kichaka, kuna ndovu wawili wakubwa ambao wamemshikilia ndovu mdogo kutumia mkungu wao, huku mbele yake kuna ndovu. Ndovu hawa wako kwenye barabara ya udongo kando yake kukiwa na nyasi ya kijani kibichi.

Kwenye kitongoji kuna mto ambao unapita katikati ya majumba. Mto huu una maji ambayo ni chafu. Kando yake kuna takataka zilizotupwa hapo.

Katika mbuga huu ambao una nyasi iliyokauka, kifaru anatembea huku nyuma yake kukiwa na majumba marefu yanayoonyesha kuwa ni mjini.

Katika uga huu kuna mbuni kadhaa ambao wengine wao wanachakura hili kutafuta chakula na wengine wanatembea. Nyuma yao kuna majumba marefu yanayoonyesha kuwa ni mji.

Katika kitongoji hiki, kuna mto inayopakana na manyumba. Kuna wanaume ambao waliovalia viakisi wanasaidia kutoka takataka kutoka kwenye mto huu wakiiweka kando.

Mrembo anapita mbele ya gari huku gari likiwa limesimama kwenye barabara ya udongo. Kando ya barabara hili kuna nyasi ambazo ni ndefu mno. Mbele ya uwanja huu kunaonekana kuwa mji.

Katika kijiji hiki kuna mafuriko ambapo mto umevunja kingo zake. Kilichoathiriwa ni kivukio. Watu wanaonekana kutazama kwa mshangao ilhali wengine wakishindwa kuvuka kuenda pande hio nyingine.

Kwenye msitu simba wawili wamelala kwenye nyasi, moja ni wa kiume na mwingine ni wa kike. Wakiume amefunga macho huku akiwa amelala nyasi hii ni ya kijani kibichi.

Katika kitongoji hiki kuna maji ambayo yanapita ya mto lakini katika mto huu kuna taka taka ambazo ziko humu. Kuna watu walio vaa mavazi ya kazi ambao wanasaidia kusafisha mto huu.

Katika uwanja kuna lori jeupe lililo na taka. Watu wawili wanafungua magunia yaliyopakia takataka hizi na takataka zinateremka kuelekea kwenye uwanja. Takataka hizi ni kama chupa ya plastiki, nguo na bidhaa mbalimbali.

Kwenye msitu mbuni amelalia mayai yake ambayo ameyataga, mengine yapo kando na ni mengi. Kwenye uwanja huo kuna nyasi zilizo kauka na miti mifupi mifupi kuonyesha ni mahali kame.

Maji ya mto yamefungiwa na ukuta ili kutengeneza demu ambayo maji yake yanatumika kwa shughuli kama ukulima na shughuli nyingine nyingi. Kando yake kuna miti kadhaa.

Watu wa kijiji wako kwenye mkutano huku wamekalia viti vya plastiki na kuskiliza wanayo ambiwa. Wako chini ya mti huku mbele yao kukiwa na viongozi kama chifu.

Kwenye msitu kuna punda milia ambaye anatembea peke yake anatembea kwenye barabara ya udongo iliyojawa na mawe. Kando yake kuna nyasi zilizokauka huku mbele kukiwa na miti moja moja.

Katika kichaka hili, kuna swara ambao wengine wanakula nyasi huku wengine wakitembea. Nyasi hii ni ya kijani kibichi kuonyesha mahali hapa panapata mvua . Nyuma yake kuna mti uliomea.

Kwenye uwanja kuna mbuni wengi, ambao wengine wameinua vichwa vyao. Huku wengine wakichakura na kutafuta kile ambacho watakula kutoka sakafuni. Nyuma yao kuna majengo marefu, yanayoonyesha kuwa ni mji.

Kwenye shule, wanafunzi wamekusanyika, huku mmoja akiwa na barakoa, wakiwa tayari kupanda miche ya miti iliyoandaliwa. Walimu wao wanaungana nao katika shughuli hii.

Msichana ameketi chini, huku akiwa na furaha. Ameketi kwenye leso ambayo iliyatandikwa juu ya kiti ya mbao. Kando yake, kuna begi iliyobeba chakula na pia kuna sharubati na maji kando yake.

Kwenye ufuo kuna mwanamke ambaye ameketi kwenye mawe huku akitumia mawe tatu ili kupikia chakula chake. Kando yake kuna kuku ambaye anadona kitu kilicho sufuriani.

Wanafunzi waliovaa sare rasmi za shule, wako kwenye uwanja katika pilka pilka ya kupanda miti. Kuna msichana ambaye anasaidiwa na mwalimu wake, kupanda miti. Wote hawa wamevaa barakoa.

Watu watano wanapanda milima ambayo ina majani ya kijani kibichi. Mmoja, ambaye ni mwanamke, anaonekana kutaka kuhitaji usaidizi ambapo anasaidiwa na wanaume wawili kupanda mlima huo.

Kasa wawili wamepumzika kando ya maji jua likiangaza kwa nguvu. Ganda lao lenye rangi ya kahawia kinachangamana na mchanga. Maji yanaonekana ya tulivu mno na mazingira yote yanamaanisha utulivu.

Mwanafunzi anawaonyesha wanafunzi wenzake na watu wakubwa ambao wanaonekana kumuuliza maswali. Mazao ya mboga aliyopanda kwenye mfuko wa nguo. Kuna mmoja ambaye anampiga picha huku akiendelea na maelezo

Mwituni kuna simba wa kike ambaye amesimama kwenye barabara. Magari yaliyo nyuma yake yameegeshwa, huku watazamaji wakimpiga simba huyu picha. Kuna magari yanayokuja aliko na mengine yanaelekea.

Mahali hapa ni kichaka. Ambako kuna miti mingi ya rangi ya kijani kibichi, na pia kuna mimea ya aina tofauti ambayo pia ni ya kijani kibichi. Mahali hapa panapendeza na yana mandhari nzuri.

Ndovu anashika kibuyu cha maziwa akitumia mkonga wake huku akibugia maziwa haya. Ndovu huyu ni wa umri mchanga. Anasaidiwa na mtunzaji wake kubugia maziwa haya.

Katika kichaka hiki kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi na matawi. Kuna mbwamwitu anayeangalia nyuma ambaye ngozi yake ni ya hudhurungi na mkia wake na mgongo wake ni wa rangi ya nyeusi.

Kichaka hiki kilicho na nyasi na miti huko nyuma kina wanyama kama pundamilia na swara. Kuna wanaoonekana kula nyasi wengine wakiangalia mbele.

Majumba ya ghorofa nyingi yanaporomoshwa na tingatinga huku watu wakiwa wanaangalia kwa kuduwaa. Nyuma yao kuna maji taka yaliyotua hapo. Wakati huu unaonekana kuwa wa mchana.

Msichana yuko kwenye uwanja. Ametandika leso ya Kimaasai, huku akiwa na kikapu kilicho na sahani, vijiko, na vyakula mbalimbali. Mbele yake, kuna mbwa wake aliyekuja naye.

Gari moshi ambalo linaonekana kuwa maridadi limejengwa kwenye mji kwa kuwa kuna majumba makubwa kando yake. Pia kuna miti humo kando. Masaa yanaonekana ya jioni ambapo jua inatua.

Mahali hapa pana mandhari nzuri iliyoonekana kutulia. Kuna mbuni ambaye anakula kitu kwenye sakafu. Na pia kuna swala ambao wanaonekana wengine kutembea na wengine wanakula nyasi.

Kuna twiga watatu wazuri. Mmoja wao anatembea katikati ya njia ya udongo. Huku wengine wawili wakiwa karibu nayo. Nyuma yao kuna miti mingi na mimea ya kijani kibichi.

Mwanaume aliye na uchovu amekalia mkokoteni wake, uliofungwa mitungi kadhaa ya kubebea maji. Mbele yake kuna mikokoteni mbili ambayo pia yana mitungi mengi mno.

Uwanja huu una punda milia wawili ambao wanaonekana kuwa pamoja. Nyuma yake kuna majumba marefu kuashiria kuna mji karibu na mahali hapo. Nyasi ya mahali hapa ni ya kijani kibichi.

Mazingira haya yana maji taka ambayo ni machafu kabisa. Kando yake kuna mimea ambayo imemea ya kijani kibichi huku kando kukiwa na majumba. Pia kuna waya za stima zinazovukana huko juu.

Mwanamke amesimama kwenye bomba la maji, katika mtaa wa kimaskini. Akichota maji kwa ndoo yake ya plastiki. Maji yanatirirka pole pole. Nyumba za mabati zimejengwa kwenye mazingira, zikidokeza ugumu wa maisha.

Wachezaji wa jamii ya Kikuyu wamevaa mavazi ya kahawia yenye urembo wakishiriki dansi ya jadi kwenye jukwaa. Watazamaji wake ni watoto. Mavazi yao ya rangi ya udongo yanasisitiza utamaduni na uhusiano wao na ardhi.

Katika kituo cha kuabiria magari kuna basi zilizopanga foleni huku zikiwa na mabao yaliyoandikwa bei na mahali ambapo yanaelekea kama Yaya na Amboseli. Watu wanaonekana wakiwa katika pita pita zao ilhali wengine wakiabiri magari haya.

Katika kituo cha kuabiria magari kuna basi ambayo kando yake ina bango lililoandikwa mahali inapoelekea na bei yake. Kondakta wanasubiri abiria wapande gari.

Kituo cha kuabiria magari lina matatu kadhaa ambazo juu yake kuna mabango yanaonyesha bei na mahali yanaelekea. Matatu haya ni ya LNK Shuttle.

Katika barabara za mji, kuna mabasi ambayo yanafuatana ili kuenda katika kituo cha kuabiria magari. Abiria wamebebwa huku wengine wakisubiri kupanda magari haya.

Katika kituo cha kuabiria magari kuna matatu ambayo yamepanga foleni huku juu yake kukiwa na mabango yaliyoandikwa mahali yanapokwenda. Abiria wanaonekana kupanda wakielekea wanapokwenda.

Kwenye mji kuna magari mengi kwenye barabara huku mengine yakiingia mjini na mengine yakitoka. Watu ambao wanatembea wanavuka barabara hizi kwa umakini.

Katika barabara kuu kwenye mji, magari yanayoenda pande tofauti yanaonekana kupishana huku askari wa barabara wakizuia kuwa na msongamano kwa kuonyesha wakati magari yatasonga.

Barabara kuu limegawanywa katika sehemu mbili. Kuna barabara inayotumika na magari yanayotoka mjini, huku mengine yakiingia. Katikati ya sehemu hizi mbili, kuna sehemu iliyo katikati ambayo imepandwa nyasi, na ina taa za barabara.

Katika kituo cha kuabiria magari, basi zimepanga laini zikisubiri wateja huku zikiwa na mabango zilizoandikwa bei na mahali zinaelekea. Kuna wateja ambao wanaabiri magari haya huku kondakta akingoja gari hizo zijae.

Kituo cha kuabiria basi lina mabasi kadhaa, ambapo kando kuna ua wa mabati ulio na bango linaloonyesha bei na mahali magari hayo yanakoenda.

Kwenye mji kuna barabara ambayo imepakana na majumba marefu . Barabara hii ina magari aina mbalimbali kwa mfano basi na magari ya kibinafsi . Wapita njia wanaonekana wakivuka barabara pahali ambapo afisa wa trafiki walipo.

Kituo cha kuabiria gari, ni la mabasi mengi ya rangi ya kijani kibichi na manjano. Kuna watu ambao wameshika mabango yanayoonyesha bei na pia kuna mabango yanayoonyesha mahali ambapo gari hizi zinaelekea.

Kwenye barabara kuu, kuna sehemu mbalimbali ambapo magari ya aina ya lori, magari ya kibinafsi na basi yanaingia mjini huku nyingine likitoka na nyingine ikipakia ili kuwabeba abiria.

Kituo cha kuabiria magari, mjini. Lina basi kadhaa ambazo ni za rangi ya bluu. Basi hizi zina michoro tofauti, mojawapo ikiwa na mwanamke anayekula peremede kwa pande ya nyuma.

Katika kituo cha kuabiria gari, kuna matatu ambayo mbele yake na juu yake kuna mabango yanayoonyesha mahali yanaelekea. Pia, kuna bei iliyoandikwa. Kando yake kuna abiria wanaopita, huku wengine wakiabiri magari haya.

Barabara kuu lina sehemu na pande tofauti, kuna magari yanayoingia mjini na huku mengine yakitoka. Katikati ya barabara hizo, kumepandwa nyasi, huku ng'ombe wanaonekana wakiketi na wakikula hapo.

Kituo cha kuabiria magari mjini yana basi tofauti. Basi iliyo karibu ni ya kampuni ya Metro Trans iliyo na bango linaloonyesha linakokwenda na bei yake.

Katika kituo cha kuabiria magari kuna mabasi yaliyoegeshwa. Mbele yao kuna wanawake ambao ni kondakta walioshika mabango yaliyoandikwa mahali ambapo badi hizi zinaelekea na bei yake.

Katika kituo cha kuabiria magari kuna matatu ambayo yana mabango kuonyesha yanako elekea kwa mfano Narok Direct abiria wameketi kwenye gari huku mizigo ikiwa imepakiwa juu kuna mtu ambaye anauza njugu huku wengine wakiendesha piki piki.

Katika kituo cha kuabiria magari, kuna magari mbalimbali kama basi na matatu. Kando yao kuna bango lililoandikwa mahali ambapo gari hizi zinaelekea na bei yake.

Katika barabara ya mji kuna mlolongo wa magari ambayo haswa ni mabasi. Watu wanangoja kuvuka ilhali watu wa mkokoteni wakipenya katikati gari hizi.

Katika kituo cha kuabiria magari kuna matwana yaliyopanga foleni huku yakiwa na mabango yalioandikwa mahali yanakoelekea ,abiria wanashughulika huku wakitembea kwenda kufanya shughuli zao na wengine wameabiri gari tayari kusafiri.

Kwenye barabara kuna sehemu mbili ambazo katikati yazo ni mahali pa watu pa kupita. Mahali hapa pana mbao mbili, ambazo zimeonyeshwa kuwa ni mahali pa watu kuvuka barabara.

Kituo cha kuabiri magari ambapo kuna matatu ambayo yamepanga foleni huku yakiwa na mabango juu yake yaliyoandikwa mahali yanapoelekea. Abiria wanapanda magari haya huku wengine wakiendelea na shughuli zao katika mji.

Katika barabara ya mji, kuna magari mbalimbali, kama gari za kibinafsi na basi. Gari hizi ziko kwenye mlolongo. Afisa wa polisi, wanazielekeza jinsi ya kupita, ili kupunguza msongamano huu.

Kwenye kituo ya kuabiria magari, kuna matatu ya aina nyingi na basi. Matatu haya yana mabango yanayoonyesha mahali ambapo matatu haya yanafika. Kuna abiria wanaotembea kwa kasi humo mjini.

Barabara kuu la Thika lina sehemu nyingi. Pia kuna magari mengi yanayoenda upande tofauti. Kando yake kuna majumba makubwa kama moja imeandikwa Utalii.

Barabara kuu iliyo na magari mengi ambapo kuonekana kuwa na mlolongo wa magari katika pande moja huku abiria wanaonekana kuvuka kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Kituo cha kuabiria gari ambapo matatu yana mabango yanayoonyesha mahali yanapopeleka abiria. Kunaonekana kuwa kumeweza kunyanyesha na watu wamevaa nguo zinazoleta joto.

Kuna magari ya aina mbalimbali kwenye barabara kuu kama mabasi ya umma, magari ya kibinafsi huku yakiendeshwa. Kando kuna abiria ambao wanatembea kwa miguu wakisukuma mkokoteni.

Kituo cha kuabiria magari. Lina matatu mbalimbali. Ambayo yana mabango yanayoonekana yanakoenda kwa mfano Nakuru, Gilgil. Abiria wanaonekana kuwa wameketi wakingojea kwanza safari.

Kituo cha kuabiria gari ambapo kuna basi ya rangi ya manjano na buluu, watu wanaonekana kua wamebeba mabango ili kuonyesha mahali ambapo magari haya yanapeleka watu. Abiria wanaonekana kuwa wamepanda gari.

Kituo cha kuwa abiria magari. Lina basi tofauti yaliyo na rangi kama manjano na kijani kibichi. Pia kuna mtu aliye na mabango yanayoonyesha mahali basi hizi zinapoelekea na nauli inayolipwa.

Kwenye eneo la kuegesha magari kando ya barabara, abiria wanapanda basi huku wakielekea manyumbani na kazini. Kando ya barabara kuna mtaro iliyo na maji.

Kituo cha kuabiria gari ambapo kuna basi aina ya lofa, kuna pikipiki na watu wanapishana ili kuingia kwenye gari na wengine kufanya shughuli kadha katika mji ambao unaonekana una shughuli nyingi.

Kwenye barabara, kuna magari ya aina tofauti kuna mabasi makubwa ya rangi ya kijani kibichi na mengine nyekundu, mengine ya bluu. Pia kuna matatu ambayo yanaelekea pande moja kando yake kuna miti.

Kwenye mji kuna shughuli mbalimbali, kuna magari ambayo yanasafiri, ilhali kuna wapita njia ambao wako kwenye shughuli mbalimbali .Wengine wanabeba maji mgongoni, ilhali wengine wana karatasi mikononi.

Kituo cha kuabiria basi kina mabasi mengi yaliyopanga foleni. Mabasi haya yana mabango ili kuonyesha bei na mahali ambapo yanaelekea. Kuna abiria ambao wanaonekana kupanda na wengine wakiwa kwenye basi.

Kituo cha magari yenye matatu kadha wa kadha iliyo na mabango inaonyesha mahali inapoleka abiria na bei. Abiria wanaonekana kuwa wengine wamekaa kwenye gari na wengine wanapanda, bali wengine wako katika harakati mjini.

Kituo cha kuabiria magari yana basi mbalimbali ambayo yana mabango ya kuonyesha yanayoelekea kwa mfano Westlands, Kangemi, Uthiru. Abiria wanapanda magari haya.

Kituo cha kuabiria magari, kuna matatu iliyopanga foleni huku ikingoja wateja. Kuna pikipiki inayobeba mteja na abiria wengine wanaonekana kuenda kwenye miguu, wengine wakiwa shughuli zao katika mjini na wengine wakitaka kuabiri gari.

Kwenye kituo cha kuabiria magari kuna matatu aina mbalimbali. Matatu haya yana mabango ambayo yameandikwa mahali yanapoelekea. Kuna abiria ambao wanapanda, huku watu wengine wakitembea katika shughuli zao za mjini.

Kituo cha kuabiria basi ya aina ya Metro Trans, ambayo ina mabango yanayoonyesha mahali ambapo inapeleka abiria. Watu wanaonekana kuwa wanatembea kwa kasi kwa kuwa ni mjini na wengine wanaabiri basi hizi.

Katika kituo cha kuabiria magari, kuna matatu mingi, yana mabango ambayo yanaonyesha mahali yanakokwenda. Pia kuna wateja ambao wanaabiri gari, huku wengine wakiwa kwenye shughuli zao mjini.

Kwenye mji kuna magari tofauti kama basi na magari ya kibinafsi ambayo yanaonekana kuwa yako kwenye msongamano. Kuna polisi ambao wanajaribu kuufungua msongamano huu.

Basi linakwenda kwa kasi kwenye barabara kuu likielekea kwenye alama ya kutoka. Linapita kwa urahisi kwa kuwa barabara haina magari mengi. Barabara hili ni kubwa lenye njia nne.

Barabara kuu la Thika lina sehemu ya barabara nyingi. Kuna magari yanayoelekea kwenye mji huku nyingine yakitoka. Kando yake kuna majumba makubwa na pia kuna miti.

Mabasi yamepangwa kwenye kituo yakiwa na vielezo vya bei kwenye ubao. Watu wanapita wengine wakiangalia ili kupanga safari. Rangi ya basi ni buluu na manjano. Basi haya yako katika jiji.

Mji una shughuli nyingi. Matatu zenye rangi mkali zinasonga kwa kasi. Pikipiki zinapita kwa mwendo na watu walio na mkokoteni pia wanapita. Watu wanasonga kwa harakati, wengine wakiwa na mzigo wengine wakisubiria gari. Kuna majumba marefu.

Magari ya aina ya matatu, iko tayari kwa safari. Gari zimejipanga vizuri zikiwa na maandishi ya maeneo ya safari kwenye mabango kama, Mombasa, voi, na mtwapa. Abiria wameketi ndani wakingoja kung'oa nanga.

Barabara hii ina shughuli nyingi. Matatu zenye rangi kali na mabasi makubwa huku pikipiki zikipita. Abiria wanakimbia kuvuka barabara wengine wakisimama kando. Pande zote miti mirefu na majengo ya biashara yanaonekana.

Mabomba ya maji ambayo ni mapana yamepangwa juu baada ya nyingine huku yakionekana kua ni mzee sana na yaliyokanja kwa muda mrefu yamewekellewa chini kwenye mchanga. Kando yake kuna miti.

Mfereji huu unatoa maji mengi ambayo yanayomwagika kwenye sink .Maji haya, yanamwagika tu bali hayatumiki. Kando yake kuna nyasi ile ya kijani kibichi, na wakati huu ni wa mchana.

Mandhari haya ni chafu. Kwenye maji yanayopita kwa mtaro kuna takataka ambazo zimetupwa za kila aina. Takataka hizi ni za plastiki, nguo na karatasi.

Mandari haya ni chafu mno. Kuna taka zilizotupwa kando ya mto. Takataka hizi zina rangi tofauti kama nyekundu, manjano na nyeupe. Zimetokana na vyakula, nguo na viplastiki.

Mabomba ya maji yako kwenye sakafuni huku yakiwa yameekelewa juu ya nyingine. Mabomba haya yanaupana tofauti ;kuna ambazo ni kubwa na nyingine ni ndogo.

Uwanja wa takataka ulio kando ya majumba uliyojaa takataka ya kila aina, mifuko ya plastiki, magamba ya chakula na vifaa vya nyumba vilivyovunjika. Picha halisi ya changamoto ya usimamizi wa taka mjini.

Mtungi mkubwa wa plastiki unaotumika kuhifadhia maji. Mtungi huu ni wa kampuni ya Vectus. Kuna mpira ambao unaingiza maji na mwingine unatoa.

Mtaro wa kupitisha maji umechimbwa kwa kina. Kuna watu wanaonekana wamesimama kando kwa kuwa kivuli chao kinaonekana. Mahali hapa pamefanyiwa kazi na panakaa papo tayari kutumika.

Mahali hapa pana mtaro ambao una maji uliotua. Maji haya hayaonekani kuwa safi. Pia juu yake kuna paipu nyembamba, yanayosafirisha maji.

Vitungo tano vya fedha, vimeunganishwa kwa mabomba safi, vikitoa mwonekano wa kisasa na wa kupendeza. Mwanga unacheza juu ya uso wa metali, ukizidisha uzuri wa muundo huo.